Mwanafunzi akiendelea na mafunzo ya ufundi akiwa na walimu wawili, vilevile eneo hilo limezungukwa na vifaa lukuki na venye kuwezesha ujifunzaji ulio mwema zaidi na wenye tija kwa kijana huyo.